Mwonekano wa maji mwengi kutokana na mafuriko ya mvua yanashuhudiwa mbele ya hospitali. Jengo liliomo kando ina maandishi ya kiingereza ya Ahero County Hospital na ni nyeupe huku paa lake likiwa la mabati. Kuna hema iliomo pia samawati kando.

Chupa ndogo lililoshikilia dawa la chanjo, lina kofia nyekundu huku limezungukwa na karatasi nyeupe iliyo na maandishi kadhaa. Kando kuna mwonekano wa sindano iliyowekelewa chini huku imezibwa juu.

Mafuriko kutokana na mvua kubwa yamejaza na kufunika barabara inayotumika na watu. Wanaume wawili wanaonekana mmoja akiwa juu ya pikipiki huku mwingine akiyasukuma, wote wanajaribu kuipita maji hiyo na kuelekea wanakoenda. Miti na mimea mingine yanaonekana kumea huko nyuma yamezibwa na maji.

Watu wanane wameonekana wakipanga laini huku wenzao watatu wakiwapa maarifa na vitu vya kufanya. Wote isipokuwa mmoja wamevalia koti nyeupe. Nyuma yao kuna mimea yanayoonekana kutua na miti pia yanaonekana. Kuna jengo linalofanana na choo nyuma kabisa.

Madaktari watatu wamevalia sare ya kikazi inayohusisha shati na suruali ya samawati, huku mmoja wao anamhudumia mtoto aliyelazwa kitandani na mwingine kumuongelesha mama mjamzito. Chumba waliomo ina vitanda viwili vimepangwa hapo vya watoto huku meza au dawati lingine liko.

Wauguzi wawili wamevalia shati miwili ya kikazi ambayo ni ya samawati, barakoa na kofia. Nyuma kunaonekana kuwa na mashine inayotumika kumwangalia mtoto huyu aliyewekwa mbele yao. Kabisa kunaonekana kuwa na dirisha iliyofunikwa kwa pazia.

Daktari wa kike aliyevalia vazi la kazini nyeupe anaonekana kumsaidia mgonjwa wa kiume, anayeugua ulemavu .Wako juu ya vitu vilivyotandikwa sakafuni ili kurahisisha mazoezi, kando kuna kiti ya kusukuma huku imesimamishwa ili kumsaidia.

Daktari na muuguzi wa meno wanaonekana wakimwangalia mteja wao. Wamevalia glavu nyeupe huku wameweka barakoa usoni. Kunavyo vyombo vya kidaktari vinaonekana kwa rangi nyeupe hapo nyuma vikiwa juu ya deski .

Watu wanne wamesimama huku wamevalia barakoaawi. Wawili wao wanaonekana wakinawa mbele ya mfereji, huku wanaiangalia picha. Nyuma kuna jengo kubwa ya rangi kahawia, huku kando kunayo mimea ya aina tofauti tofauti yamepandwa.

Mama mmoja aliyevalia barakoa anaosha mkono huku mtoto akimwangalia. Tanki yenye maji ina maandishi ya roto UNICEF huku nyuma kuna vibanda vinavyouza vifaa tofauti. Kuna miti yametuwa nyuma na ardhi inaonekana kuwa ni ya vumbi.

Mwanaume mmoja aliyevalia sare ya kikazi labda daktari au mwanasayansi ana barakoa usoni huku ameshikilia chombo yenye rangi kijani. Kunao maboksi kadhaa yaliyo na rangi nyeupe na kahawia. Yote haya yako kwenye chumba kiliyofungwa.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa barabarani. Mmoja ameshikilia mikrofoni na anaonekana akitangaza huku amevalia barakoa na sare zingine za kikazi. Kuna vyumba vilivyojengwa kwa mawe na paa zao zikiwa za mabati zinaonekana hapo nyuma.

Vidonge vya dawa vimewekwa kwenye kanga na kufunikiwa huku boksi zao zinaonekana kuwa hapo juu. Maandishi ya kizungu ya Artemether lumefantrine tablets imeandikwa kwenye mfuniko huo.

Mwanamke aliyeketi kwenye kitanda cha hospitalini amemshikilia mwana wake kwa kuwa ametoka kuzaa. Juu kuna neti inayoning'inia nyeupe huku kuta vya chumba aliyomo ndani ni vya rangi samawati. Kuna madawa yamewekwa kwenye deski hapo kando huku upande mwingine kuna dirisha.

Chumba kilichopakwa rangi nyeupe na samawati, kinaonekana kuwa na maandishi meusi. Watu wamejipanga mbele yake huku wakichota maji kwenye vitungi vyao. Hali ya anga inaonyesha kuwa ya mawingu huku mimea yanaonekana kuwa yametua kwa umbai. Hali ya ardhi inaonekana kuwa ni ya vumbi.

Chumba kinaonekana kimejaa watu wagonjwa na walioumia sehemu tofauti tofauti. Mbele kunaye aliyeumia magoti na mguu huku ameinua huo upande mwingine. Wote wanaonekana wakipokea maji huku kunao wanaowahudumia hapo nyuma.

Mwanamme anatabasamu huku ameshikilia vyombo viwili mkononi, moja ya hivyo viwili ni kifaa cha kusugua kichwa. Nyuma, kunaonekana kubwa dirisha lililowekwa pazia nyeupe na ya samawati. Kando kunalo meza anakitumia kuviwekea vitu vyake.

Mwalimu mwanaume aliyesimama, huku amevalia shati nyeupe na long'i nyeusi anaongelesha watoto walioketi kwenye deski, huku wameshikilia picha na makaratasi mikononi mwao. Nyuma kabisa kuna ubao na chati lililo na maandishi. Huku kando kuna madirisha matatu.

Daktari wa kiume, aliyevalia shati ya kikazi ya rangi samawati, anaumpa mtoto chanjo huku amelala chini. Mwanamke anaonekana kuwa ndiye mamaya mwana huyu, amesimama hapo kando na kuhudhuria yanayofanyika. Nyuma kuna meza, na vitu vingine vilivyopangwa pia.

Mafuriko yaliyoletwa kutokana na mvua kubwa yaonekana kuwa yamejaza na kuziba barabara. Watu wanang'ang'ana kupita kwenye maji huu uliojaa sana. Wengine wanatumia magari, pikipiki au hata baiskeli. Majengo mengine yanaonekana hapo kando pia.

Watu watatu wamesimama kana kwamba wanapigwa picha. Katikati yao kuna aliyevalishwa nguo ya rangi nyeusi na ameshikilia chuma. Nyuma kuna kuta yenye rangi ya kahawia huku kibao ya samawati na maandishi nyeusi yako mbele yake.

Chupa ni tatu ya dawa yamewekwa hapo kanakwamba yanatangazwa ,huku yana kofia ya rangi nyeusi na nyeupe ,yote yana maandishi ya aina tatu tofauti, lakini yanatangaza dawa sampli moja.

Machupa ya aina mbili tofauti yamesimamishwa huku kila sambri ikiwa na mengine matatu. Yenyewe yana kofia ya kijani na nyeupe huku moja yameandikwa maandishi ya mtiki na kutibu nguvu za kiume na lingine likiwa na maandishi ya mkoko na kuonekana kuwa ni dawa la kuku.

Machupa manne ya dawa zimesimamishwa huku vyote isipokuwa moja vimefunikwa. Mbele kuna vifuniko zilizoshikilia tembe ya rangi nyekundu na nyeupe. Haya yote yamewekelewa juu ya sinia ya rangi samawati.

Mafuriko kutokana na mvua, yanaonekana kujaza sehemu kubwa ya ardhi hiyo. Kunayo barabara iliyosalimika huku inapita katikati ya maji hayo yote. Yaliyoponea, yanaonekana kutokelezea kutokana na madhara haya.

Watu wengi wamesimama juu ya udongo na kutazama chini, pahali palipo athirika kutokana na mafuriko yaliyoletwa na mvua kubwa. Chini kuna maji machafu, yako huku kando umearibiwa kutokana na mawimbi na hali hiyo

Chupa miwili ya dawa yanatumika kushikilia chanjo imewekwa mbele ya boksi inavyovishikilia. Kando kuna maandishi ya jinsi ya kutumia na vitu vinavyotibu huku vyote viko mbele ya karatasi nyeupe.

Muuguzi aliyevalia sare ya kikazi nyeupe yenye mistari nyekundu anaonekana akimpea mtoto chanjo. Mama anaonekana kumushikilia mwanawake wake pia akiwa amevaa kofia nyekundu.

Chupa iliyo na rangi ya kahawia na kofia nyeusi inaonekana vimejaa tembe. Mbele kuna mwonekana wa maandishi ya kiingereza yanayoeleza madawa hayo ni yepi na yameandikwa easy iron .

Madaktari wawili wanamhudumia mgonjwa, huku wote wamevalia barakoa ila mmoja ana manguo ya nyumbani na mwingine sare ya kikazi. Mmoja anaihudumia mashini huku mwingine akiongea naye mgonjwa. Wote wako kwenye chumba kilichotengenezwa kwa mawe na simiti.

Madaktari na wauguzi wanaonekana kumfanyia mgonjwa oparesheni huku amelala kwenye kitanda , wote wamevalia sare ya kikazi yanayohusu mavazi ya samawati au kijani na kofia ,juu kunalo stima la kuwamlikia ili wapate kuona .

Chupa nyeupe ya dawa yenye kufunikwa inaonekana hapo mbele. Ina maandishi yaliyoandikwa kwa kizungu na rangi nyeusi yanayosema bookrofen .Nyuma kabisa kuna mwingine ya rangi sawa na moja kikiwa na kofia chekundu. Yote yameekwa juu ya sakafu ya samawati.

Wafanyikazi wawili wa umma, wanaonekana kufagia na kupanga taka kwenye barabara za mtaa. Wamevalia sare za kikazi zinazohusu nguo ya rangi nyeusi. Yenyewe yana mistari yaliyowekwa kwa kijani. Pikipiki inapita hapo mbele kwa kasi huku jengo lililojengwa kwa mawe na paa ya mabati linaonekana.

Chupa ndogo ya dawa inaonekana kuwa ni ya kijani huku imefunikwa kwa kofia, kando ina maandishi yaliyowekwa kwa rangi kadhaa, ikiwemo nyeupe, nyeusi, pamoja, na njano, ina maandishi ya kizungu ya D3, short term therapy for vitamin D deficiencies .

Mwanamke mmoja mwenye asili ya kidaktari au muuguzi, anamwongelesha mama aliyekuwa na mtoto mikononi. Mwenyewe anampa chanjo kwa kumwekea dawa mdomoni. Nyuma mnamo dirisha ya rangi nyeupe huku imeshikiliwa na kuta kubwa, ya samawati.

Chupa ndogo ya dawa yenye rangi ya buluu na kijani imeekelewa juu ya meza. Kando mnamo sindano ambao hujafunguliwa bado na inaonekana kuwa na nambari pia. Makaratasi yamewekelewa chini sio mbali na chupa hiyo huku ina maandishi kadhaa.

Muuguzi wa hospitalini anaonekana kulitengeneza na kuosha vyombo vya kuwatibia wagonjwa. Mbele kuna televisheni mbili na moja likiwa kubwa kulishinda lingine. Kuta zao ni za rangi za kijani. Yeye ameonekana akivalia sare za kikazi za rangi ya samawati.

Muuguzi amevalia sare yake za kikazi ambayo ni surupwenye ya rangi samawati huku akimpea chanjo mgonjwa aliyevalia barakoa. Nyuma kuna wengine pia wanangojea kupewa sindano. Hawa wote wako chini ya hema nyeupe.

Boksi ya dawa nyeupe imeandikwa kutumia rangi pinki , nyeusi na samawati. Yenyewe ina maandishi kadhaa yaliyoandikwa kuonyesha kuwa ni dawa ya mgonjwa. Chini inaonyesha pahali ilipotengenezewa.

Machupa kadhaa yaliyo na maumbo tofauti, yanaonekana yamezibwa huku yamepangwa vingine juu ya vingine. Nyuma kunayo chati inayoonyesha sehemu tofauti tofauti za mwili wa binadamu kama vile, mabavu. Ina maandishi tofauti yanayoelezea picha hizo.

Mtu amevalia sare ya kidaktari anayehusisha nguo refu nyeupe, barakoa, kofia na glavu, anaonekana kujitayarisha au kuyatoa, kando yake, kuna meza iliyojaa chombo vya kikazi, huku, juu, kunayo, karatasi iliyoandikwa kwa rangi nyeupe. Tangi ya samawati inaonekana kuwa kando ya ngazi hapo nyuma.

Wanasayansi wawili waliovalia sare za kikazi vya rangi njano wameweka barakoa usoni. Wanaonekana wakimwaga vioevu kutoka kwenye mitungi hadi kwenye dramu. Kando, kuna mengine mengi yenye rangi nyekundu na samawati. Ukuta wa mawe unaonekana ukipita kutoka sehemu moja hadi nyingine huku tanki kubwa zikiwa....

Madawa mengi na kemikali ya aina tofauti vimepangwa vyote kwa pamoja. Meza wa rangi nyekundu ndio unaotumika kuyashikilia haya yote, huku kando kunavyo vikaratasi sampuli ya gazeti au vitabu vimewekwa juu ya kiti. Sakafu ni ya rangi nyekundu huku kunalo bagi nyeusi liliko hapo kando.

Boxi kubwa inayotumika kushikilia madawa au tembe kimelazwa kwa upande wake. Yenyewe ni ya rangi nyeupe na njano huku ina maandishi ya kizungu yaliyowekwa samawati. Mnamo iko juu ya sakafu nyeupe.

Muuguzi anaonekana akimwonyesha mtoto kitu huku mwana ameshikiliwa na mamake mzazi aliyeketi kwenye kiti cha rangi cha samawati na nyeupe. Kando kunaonekana kuwa na kabati ya chini na ya juu zenye zimepakwa kahawia. Dirisha yamefungwa nyuma yao na kuwekewa pazia.

Mizizi yenye mfumo unaofanana na mihogo na tangawizi ya Kiafrika yamepangwa kwenye meza na kuuzwa. Kuna mengine mengi yako hapo nyuma. Mambo kama panga na chupa vinaonekana kuwa pia vimewekwa hapo.

Daktari au muuguzi amevalia sare ya kikazi inayousisha koti nyeupe pamoja na barakoa na miwani uku akiingiza dawa kwenye sindano toka kwenye chupa ndogo, nyuma Kuna wengine wanaonekana kuwa wahudumu nao wagonjwa wamesimama uko

Madaktari wawili waliovalia mavazi ya kikazi inayohusiana na barakoa na koti nyeupe ya kikazi, wanamhudumia mtoto aliyelala juu ya meza. Kando kunaonekana kuwa na sinia iliyobeba bidhaa ya matibabu, huku wote wawili wameketi chini.

Wanaume wanne wanatembea kwenye maji lililofura kutokana na mafuriko ya mvua. Kando kuna mimea ya nyasi na mingine yanayotua. Kwa umbali kuna mwonekano wa mchanga zilizokusanyikwa pamoja.

Machupa matatu ya dawa yanaonekana kuwa yamepangwa kwa laini sawasawa, huku yana kofia ya rangi nyeupe na njano. Yote yanatumika kutangaza sampuli moja ya tembe ambayo ni Calcium, huku yametumika na makaratsai tofauti tofauti kutangazia.

Chumba kubwa kinaonekana kuwa na kabati iliyopangwa rangi ya machungwa, pamoja na nyeupe. Mbele, kuna kitanda iliyowekelewa mgurudumu na hutumika kuwa bebea wagonjwa inaonekana uko lingine limekunjwa na kuonekana limesimama. Gari limesimamishwa hapo nje kando ya ukuta au jengo, kubwa.

Daktari wa kiume aliyevalia koti nyeupe kama sare ya kazi, anaonekana akimpa msichana aliyevalia nguo yenye marangi mingi chanjo. Shingoni amewekelea miwani huku mwanadada huyu amesuka nywele.

Mkusanyiko wa watu unaonekana umesimama sehemu moja. Pahali hapa kunaonekana kuwa chafu na iliyodhoofika na ni kama kuna jengo lililoporomoka. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu huku chini yake kuna majengo mengine yaliyotengenezwa kwa mawe na mabati.

Poster hii ina maandishi yaliyoandikwa kwa njia na namna tofauti tofauti huku juu imeandikwa kwa kingereza ikisema Siha Headache Solution . Picha ya watu waliojishika kichwa iko upande wa kushoto huku ya chupa yenye kichwa cha njano iko upande wa kulia.

Wanawake wawili waliovalia sare ya kikazi ya kidaktari inayohusisha koti au shati nyeupe, wamesimama mbele ya tanki ya kuoshea mikono. Nyuma, kuna askari wa polisi amesimama pia akitazama huku ameweka barakoa usoni. Wote wako mbele ya jengo huku wamesimamia simiti iliyotumika kujenga sakafu.

Amevalia kofia na mavazi nyekundu, huku amechuchumaa na kutengeneza mambo yanayonekana kua mzizi au mbao. Anasandri ya kiganga kwa kua mavazi yake ni tofauti na yanaonekana kua ya kidesturi. Chumba aliyomo ndani kimetengenezwa kwa matope, huku kuna pazia ya rangi pinki mlangoni.

Machupa matatu madogo ya kuwekea dawa, yamefunikwa vya vifuniko vya rangi nyeupe na nyeusi. Yote yemepakwa vitofauti kwa kuwa kuna nyingine inayohusisha kahawia, huku nyingine likiwa na njano.

Lori ya rangi ya njano inaonekana kuwa imepinduka na kuanguka, kutokana na mafuriko ya mvua. Watu wanang'ang'ana kutembea kwa maji hayo machafu yanayoteremka. Mimea na miti yanaonekana kwa umbali.

Mafuriko kutokana na mvua yamejaza barabara yanayotumika na watu, magari na pikipiki. Mwanamume anayesukuma trolley anaonekana akipita kwa maji hii, huku gari la hospitali pia linakuja. Umati wa watu unatembelea kando huku magari yamepanga laini upande wa kushoto.

Mwanamke anayeweza tambulisho kama vile muhudumu, anaonekana akitabasamu huko kiangalia picha nyuma yake, kuna bao lililoandikwa Fine Touch Dental Care huku amesimama mbele ya dawati mkubwa uliyotengenezwa kwa mbao, kando kunaonekana kuwa na ofisi, linalowatibu watu.

Wauguzi wawili wa kike wanaonekana wakiwahudumia na kuwaangalia watoto wadogo wachanaga waliotoka kuzaliwa. Nyuma kunayo dirisha kubwa ya glesi, huku kando, kuna kuta za rangi samawati. Wenyewe wamevalia sare za kikazi inayohusisha koti ya bluu pamoja na shati nyeupe.

Kikundi Cha watu kimeketi na kujipanga kwa umbo la duara , huku mmoja amesimama katikati na kuwahutubia , wote wamevalia barakoa na nyuma yao kunao jengo ya rangi nyeupe na kahawia, ardhi inaonekana kua iliyokauka kwa kua mazao hayaonekani ila miti mmoja mmoja .

Chupa kadhaa la tofauti vya kubebea dawa vinaonekana huku sindano la kupimia dawa hiyo ipo mbele yao. Mengine yamefunikwa kwa kutumia kofia ya chuma na mengine kutumia kofia nyeupe ya plastiki. Yote yamewekwa kwenye sakafu wa rangi samawati.

Chupa ya dawa yenye rangi kijani, njano na nyeupe, kimewekwa mbele ya pazia. Chenyewe kimesimamishwa juu ya sakafu nyeusi, huku mbele yake kuna tembe za kumeza zenye rangi nyekundu.

Tembe kadhaa ya dawa haswa ya rangi samawati vimeonekana kuwa vimefungiwa huku katikati kuna jina ya ibuprofen. Yenyewe imeandikwa kwa rangi nyeupe juu ya sakafu ya kijani.

Watu wawili wanaonekana wamesimama mbele ya choo huku mmoja akimwelezea mwenzake. Jengo hilo linaonekana kuwa na chumba vingi huku limepakwa rangi nyeupe na ya samawati. Kuna sehemu iliyotengwa ya kuosha mkono.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wanaonekana wamesimama kando ya kitanda huku wakimwangalia mtoto. Nyuma kabisa kuna mwingine aliyesimama mbele ya dirisha iliyofunguliwa upande mmoja. Wote wako ndani chumba cha kutibia watoto wadogo.

Chupa ndogo ya dawa inaonekana kuwa na kofia ya rangi kijani na samawati. Yenyewe imetengenezwa kupitia kioo laini. Kando maandishi yaliandikwa kwa rangi ya buluu yako kwenye karatasi nyeupe na ni ya kizungu yakisema powder for suspension for injection in prefilled syringe .

Wanawake wawili wanamwangalia mtoto mdogo aliyelazwa chini. Mmoja anaonekana kuwa ni daktari kwa kuwa amevalia sare ya kikazi na chombo cha matibabu shingoni huku mwingine ni mzazi kwa kuwa amevalia mavazi ya nyumbani.

Muuguzi anaonekana akiyatayarisha kitanda ya mgonjwa huku amevalia sare za kikazi ya rangi ya kijani na amevalia miwani. Kando kunaonekana kuwa na deski iliyoshikanishwa na kiti ya rangi nyeusi. Kunaonekana kuwa na vitu vya stima hapo nyuma.

Mafuriko yaliokuja kutokana na mvua kubwa. Inaonekana kuwa imeziba na kuingia ndani ya nyumba ya watu. Zenyewe, zimetengenezwa kwa kutumia kuta za mawe au matope pamoja na paa ya mabati ya rangi kahawi. Kunavyo miti vilivyoonekana kuwa vimemea nyuma kwa umbali.

Kuna vitu tofauti vya kiasili na kitamaduni vinaonekana kupangwa hapo. Kuna mitungi yaliyotengenezwa kupitia matunda tofauti kama vile malenge. Yote yamepambwa kupitia shanga zilizo na rangi nyekundu na nyeupe. Haya yote yanaonekana kupangwa juu ya kitambaa.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wanaonekana wamesimama huku wanapewa maelezo na wengine wawili ambao ni wanawake. Mbele yao kuna mitungi miwili ya maji yameegemezwa hapo na ni rangi nyeupe na samawati. Wote wamekanyaga juu ya sakafu ya simiti.

Machupa madogo ya kushikilia dawa au tembe vimepangwa hapo, huku nyingine likibeba tembe na mengine ni chanjo ya aina kioevu , mbele kunao sindano uliofunikwa juu na haya yote yamewekwa juu ya sakafu nyeupe .

Daktari wa kiume amevalia koti nyeupe na anaonekana amesimama katikati ya vitanda viwili vilivyotandikwa vizuri. Nyuma kuna mashini nyingine la utibabu umesimamishwa hapo huku pazia umefunika dirisha. Ameekeleza mkono huku akijaribu kulishika chombo fulani.

Mwanaume mmoja aliyevalia sare ya kikazi inayohusu sarupuenye ya kijani amevalia kofia na kuweka mkono chini ya chombo ili kupata sabuni. Yote yako juu ya sinki ya rangi nyeupe iliyofanana na kuta. Ako chini ya jengo kubwa huku nyuma yake kunao barabara.

Madaktari watatu wa masikio wanaonekana wamesimama huku mmoja akimhudumia mgonjwa na wengine wawili kumtazama. Ameketi chini anayetibiwa huku amefunga kichwani na kitambaa na kuvalia mavazi ya samawati. Kunalo ndoo la chuma na kushikilia matokeo yatatoka sikioni.

Madaktari wawili wameketi huku wamevalia sare ya kikazi ambazo ni koti nyeupe na samawati. Wote wana barakoa na miwani. Wanamhudumia mgonjwa wa meno aliyelala kwenye kitanda na kupanua mdomo. Nyumba waliyomo ni ya matibabu.

Mtu amevalia mavazi ya aina ya surupwenye nyeupe inayomfunika juu hadi chini pamoja na glavu na barakoa usoni. Mwenyewe anaonekana kuwa anaangalia vitu huku ameshikilia bomba. Chumba aliyomo kimejengwa na ukuta nyekundu.

Mguuzi anayetibu meno amevalia sare ya kikazi yanayohusisha koti nyeupe pamoja na barakoa. Huku anamwangalia mgonjwa aliyelazwa chini kwenye kitanda ya samawati. Kando kunalo bango lililoandikwa Kinga Afrika huku maandishi mengine yakiwa ni ya kizungu.

Vifaa kadhaa vya aina tofauti visivyoeleweka vimepangwa juu ya sakafu iliyowekwa nguo nyekundu. Kunavyo vingine vilivyotengenezwa kutumia ngozi ya matunda ya malenge huku mengine yamefungwa kutumia kamba ya mpira. Kioo iko hapo kando, ikionyesha paa la juu la mabati.

Watu wengi wenye asili ya wanaume na wanawake wamesimama kando ya kitanda aliyomo mwanamke anayeonekana kuwa na mtoto mkononi. Nyuma, kunao wanaume wawili wanaoonekana kuwa maafisa wa polisi. Chumba waliomo ndani ni cha rangi nyeupe, huku kunazo pazia za samawati vinaonekana pia.

Mkulima shupavu amevalia sare vya kikazi vya rangi samawati, huku nyuma yake amebeba mtungi wa njano uliomo na dawa ndani, enyewe, inabomba anayetumia kwenye nyusia, mimea, maji au dawa. Nyuma, kunayo miti iliyomea, huku mbele yake, kunayo zao zinamea na ni fupi.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya wenzake wengi walioketi chini , huku anawahutubia , mwenyewe amevalia sare ya kikazi ya kiuguzi iliyohusisha shati na koti nyeupe , anawaongeolesha wamevalia rinda ya kitamaduni inayohusisha nguo za rangi nyekundu, wote wako kwenye sakafu ya nyasi .

Chupa la dawa limesimama kando sawasawa na boksi inayowekwa ndani. Inaonyesha kuwa na maandishi ya kizungu yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi yanayosema analgesic drugs . Yamepakwa rangi mbili ambayo ni nyeupe na njano. Vyote vimesimama kwenye sakafu nyeupe.

Kibanda kinachoshughulika na kuuza bidhaa tofauti kimesimamishwa hapo. Watu wanavikagua shanga na vitu vingine vilivyowekwa kwenye chupa ya glesi. Ubao nyeusi unaonekana ukiwa na maandishi meupe. Mwavuli imefunguliwa hapo kando. Huku nyuma kunaonekana kuwa na mimea yanayofanana na msitu.

Chupa ya kushikilia dawa imesimamishwa hapo bado kufunguliwa. Ina maandishi ya kingereza ya Polio vaccine kuonyesha kuwa imebeba dawa ya chanjo. Nyuma yake kuna vyombo vya kidkatari huku mbele kuna sindano la kudungia dawa. Vyote vimewekwa kwenye sakafu ya rangi samawati.

Mwuukuzi Moja wa kike aliyevalia sare ya kikazi ya rangi samawati anaonekana kumbepa mtoto mkononi, wako kwenye chengo kikubwa cha hospitali chumba waliomo ndani ni ya rangi nyeupe, chini sakafu imetandazwa na kupangiliwa vigae

Wauguzi wawili wanaonekana wamesimama hapo. Wamevalia mavazi ya samawati na nyeupe. Mmoja wao anaonekana kumpa chanjo mwanamke aliyeketi chini huku amevalia barakoa. Kando kuna mwanaume pia anayeongea na daktari tofauti.

Afisa anaonekana akiosha mikono yake kwenye mfereji ulioshikiliwa na tanki ya rangi ya buluu. Haya yote yameshikiliwa na machuma nyeupe, huku chini kunaonekana kuwa na ndoo. Mavazi yake ni ya rangi nyeusi huku amevalia barakoa na kofia. Amesimama kando ya lango kuu.

Watu watatu wanawake wanaonekana wamevalia sare inayohusisha koti nyeupe huku wamebeba boxi nyekundu zenye maandishi ya Zipline mkononi , nyuma Yao kunavyo nyasi iliyomea kwa uwanja mkubwa mno , miti na mambo mengine yanaonekana kua yametua huko nyuma.

Daktari wa kiume aliyevalia sare ya kikazi, miwani na barakoa, anamuhudumia sikioni mgonjwa. Wengine wengi wamewekewa na kuketi nyuma yao, anayehudumiwa amevalia koti nyeusi, skafu ya rangi nyeupe huku ana nywele mengi.

Daktari wa macho amevalia koti la kikazi nyeupe huku anaangalia kwa mashini na kutazama macho ya mgonjwa aliyeketi mbele yake. Nyuma kuna kiti ya udaktari pamoja na dawati lake hapo. Chumba waliomo ndani kina kuta ya samawati.

Madaktari wawili waliovalia sare ya kikazi ya rangi ya kijani pamoja na kofia na barakoa, wanaonekana kumuhudumia mtoto aliyelazwa juu ya kitanda. Mgonjwa huyu amefunikwa kwa blanketi huku bima ya stima ikimumulikia chini.

Mpangilio huu unaashiria mpango wa duka kwa kuwa kuna chupa zilizowekwa kwenye rafu tofautitofauti. Mengine yanaonekana kubeba viowevu visivyojulikana huku kuna ndoo inayoonekana kuwa yamebeba vitu vingine. Picha tofauti vilivyochorwa vinaonekana kuwa chini huku deski pia liko.

Daktari wa kiume na msaidizi wake wa kike, wanaonekana wakimhudumia mgonjwa. Wote wamevalia sare ya kikazi ambayo ni nguo ya rangi samawati, glavu nyeupe, barakoa na kofia. Mgonjwa ni mtoto, anaonekana kuwa anatibiwa meno. Kunao stima unaotumika kuwamulikia chini.

Moto mkubwa wa msitu unaonekana kuwaka sana. Nyasi ya huku mbele kuwa yameshachomeka huku kwa nyuma kuna miti ambayo bado yamesimama. Moshi umekaba anga mzima.

Jengo ndogo limejengwa na kuwa na milango miwili sampuli ya choo, bafu au duka. Nyuma yake kuna mimea mingi yametoa huku miti moja na nyingine vikionekana kwa umbali. Mbele sakafu inaonekana kuwa yenye vumbi huku anga ni ya mawingu.

Madaktari kadhaa wanaonekana wamevaa mavazi nyeupe na wameketi chini huku wakihudumia wateja wao. Mmoja anaonekana amevalia mwenge wa kichwa, huku barakoa likiwa chini ya kidevu. Mbele yake kunaonekana kuwa na karatasi na mtungi uliojaa maji ya rangi ya buluu.

Wanasayansi watano wanaonekana wamevaa sare ya kikazi ya rangi nyeupe. Wanaondoka kutoka kwenye gari nyekundu. Huku kando kunaonekana kuwa na mimea kama vile nyasi na miti. Hali ya anga inaonekana kuwa yenye mawingu mengi, huku ardhi inaonekana kuwa ya vumbi nyekundu.

Moto mkubwa wa mwituni unaonekana umewaka na kuteketeza sehemu kubwa ya msitu. Pembeni kunaonekana kuwa na miti isiyoungua bado lakini kwa umbali. Moshi inaonekana kuwa inatoka na ina rangi nyeusi.

Mpango huu ni wa kibanda na haswa unaonyesha kuwa unajihusisha na kuuza vitu vya kitamaduni ikihusisha vioevu au mizizi. Kando kuna bao kubwa nyeupe limetandakazwa kwenye ukuta la mabati huku ina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu.

Muuguzi aliyevaa sare ya kikazi inayohusisha shati ya samawati na barakoa anaonekana akitoa dawa kwenye chupa hadi kwenye sindano. Nyuma yake kunaonekana kuwa na watu tofauti tofauti wakitembea. Sakafu inaonekana kuwa imetengenezwa na simiti huku paa linaonekana kuwa la mabati.

Mtu mmoja anaonekana kumbeba mwenzake na kuvuka mto uliojaa maji. Wengine wengi wamesimama kando tayari kuvuka au kuvukishwa huku mwingine amesimama upande huo mwingine. Mimea yamemea kwenye mto huo.

Muuguzi anaonekana akimpatia mwanaume aliyevaa sare ya kiislamu nyeupe chanjo. Nyuma yake kunao wengine wengi wanaosubiri nafasi yao kutibiwa. Ardhi nayo ni ya vumbi na imeelea kuwa kubwa. Wauguzi wengine wengi pia wamesimama kando.

Mwanasayansi anaonekana akipima na kuweka vioevu kwenye chupa vidogo. Mbele yake kunao stima unaommulikia na kumsaidia kuona kwa urahisi. Amevalia koti nyeupe pamoja na glavu ya samawati. Chumba aliyomo ndani ni ya rangi inayofanana na mavazi yake.

Maboksi kadhaa yamepangwa huku mengine yakiwa juu ya wenzao. Ndani yana dawa ya chupa kwa kuwa kuna moja iliyomo nje. Ina maandishi na picha yasiyoweza kuonekana vizuri. Nyuma kuna mengine kadhaa yamepangwa kwa utaratibu.

Mwanaume mmoja anaonekana ameshikilia fimbo mkononi huku akicharaza kichaka na kuwafukuza wanyama wanaofanana na nzige. Mwenyewe ako katikati ya shamba lililojaa mimea ya samri tofauti tofauti. Hali ya anga ni safi huku mawingu yanatokea.

Mporomoko wa nyumba ya mabati inaonekana kufanyika huku mengine yaliyojengwa kwa mawe yamesimama nyuma yake. Mbele kabisa mtiririko wa mto wa maji chafu unaonekana ukifanyika huku takataka yamesimama kwenye ufuo wake.

Daktari wa kiume amevalia mavazi ya kikazi inayohusisha koti au shati nyeupe, huku anamhudumia mgonjwa wa kike kwa kumwangalia masikioni ,wenyewe wako kwa chumba kilio na ukuta za rangi nyeupe .

Mwanamke mmoja anaonekana amesimama huku amefunga nguo kiunoni na kichwani. Nyuma yake kuna vibuyu mingi vinangonja kujaziwa maji. Watu sampuli ya watoto pia wamesimama hapo. Hali ya mtaa huo unaonekana kuwa wa ukame kwa kuwa watu wanang'ang'ania maji.

Daktari wa macho aliyevalia sare ya kikazi inayohusu koti nyeupe, amevalia miwani na kumwangalia mgonjwa kupitia chombo cha matibabu. Haya yote wameyaekelea juu ya deski yanye rangi ya kahawia. Chati zinaonekana zikionyesha viungo tofauti vya mwili wa binadamu.

Mkulima aliyevalia sweta na suruali amebeba mtungi mgongoni yenye rangi samawati. Anatumia bomba ili kunyunyuza kiowevu haswa maji au dawa kwenye mimea. Yote yameonekana kutua na una urefu tofauti.

Mtu mmoja anaonekana ameshikilia kizimamoto huku akilizima lililowaka kwenye ndoo mbele yake. Mwenyewe ameshikilia chombo cha rangi nyekundu huku amesimama kwa sakafu ya mawe yaliyotengenezwa kwa simiti. Kunavyo mimea yaliyotokea hapo kando yake huku nguzo nono kubwa limesimama pia.

Chupa miwili midogo ya dawa yanayofanana yana kofia vya rangi samawati. Nyuma kuna kikaratasi kiliandikwa maneno kwa kiingereza yanayohusisha vitu kama vile masharti na jina la dawa hilo.

Watu wawili wanaonekana wameshikana mkono, mmoja akiwa mtu mzima daktari aliyevalia glavu nyeupe na sare za kikazi za njano, huku mwingine akionekana kuwa na mtoto anayeugua ugonjwa wa Mpox.

Mkono wa kulia uliovalishwa glavu wa samawati, unaonekana umeshikilia chupa ndogo iliyotumika kubebea dawa pamoja na sindano. Yenyewe iko mbele ya kuta ya rangi njano.

Chupa nyeupe ya dawa iliyozibwa juu, inaonekana kusimamishwa kwa sakafu ya kahawia. Ina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeusi na kijani. Picha inaonekana ikionyesha sehemu tofauti tofauti za mwili ya binadamu.

Daktari anaonekana akitayarisha chanjo kutoka kwenye chupa hadi kwa sindano. Mbele yake kunaonekana kuwa na boxi yenye rangi nyeupe na buluu na maandishi kwa nyeusi. Haya yote yamewekwa juu ya uteo inayoshikilia pia madawa mengine.

Eneo linaonekana kuwa makazi ya wakimbizi, jambo linalodhibitishwa na uwepo wa mahema mengi, tanki kubwa jeupe linaonekana kwa uwazi na huenda ni chanzo kikuu cha maji cha wakaazi, mazingira yanaonekana kuwa makavu na yenye ukame kwani kuna uoto machache sana.

Wanawake watatu wanaonekana wakiwa kwenye shughuli za matibabu huku mmoja ameketi kwenye kiti chekundu. Aliyeketi anaonekana kuwa mgonjwa huku wawili waliosimama wanaonekana kuwa wauguzi na mmoja wao anamtia sindano.

Daktari amevalia koti jeupe la udaktari, fulana ya buluu na fulana nyeupe huku akiwa na msaidizi wake wakimfanyia mgonjwa upasuaji wa meno. Operesheni hii inafanyika katika chumba jeupe huku mganga ameketi kwenye kiti jekundu na amevalia barakoa.

Mhudumu anaonekana kumpa mzee mwenye ndevu nyeupe aliyeketi kwenye kiti chanjo. Nyuma yake kunaonekana kuwa na boxi ya kushikilia dawa na watu wanapita hapo pembeni. Wote nywele yao inaonekana kuwa fupi huku daktari amevalia barakoa.

Mwanaume aliyevaa manguo vya kidini vya Kimasai, shuka pamoja na barakoa, anapokea chanjo kutoka kwa daktari aliyevaa sare ya buluu ya kidaktari pamoja na barakoa. Huku akimpa chanjo. Nyuma yao kuna bango lililoandikwa.

Mwanaume anaonekana kusoma maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya buluu na njano, kwenye bao jeupe iliyopiniwa kwenye nguzo linalosimama kando ya nyekundu. Anga linaonekana kuwa wazi na mawingu yakitokea huku mimea yanaonekana yakitua.

Mama na mtoto wanaonekana wakiosha mikono huku wamevaa barakoa. Hapo nyuma kuna mitangi miwili moja kubwa na nyingine ndogo yenye maandishi ya Rotto unicef. Inaonekana na mtungi ya rangi ya buluu hapo kando.

Daktari wa meno aliyevalia sare ya kazi ya buluu, barakoa na glavu nyeupe anamhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti yenye rangi ya kahawia huku amepanua mdomo. Nyuma yao kuna dirisha huku pembeni kuna mlango.

Vitambaa viwili vinaonekana kuwa vimetandikwa juu ya mchanga. Juu ya vitambaa hivyo kunaonekana kuwa na sahani iliyobeba chupa ya plastiki, mambo ya kidini na mengine yasiyoeleweka. Kando ya vitambaa hivyo kunaonekana kuwa na sinia inayobeba chupa ya plastiki, humu kando yake kukiwa na mayai. Kunaonekana kuwa na uwepo wa watu, maana kuna viatu hapo kando.

Mafuriko yamejaza barabara huku kufanya magari kusambaratika yaking'ang'ana kupita kwa maji hayo. Pembeni kuna ukuta mrefu uliomo na machuma ya rangi ya buluu juu yake huku chini yake yana mimea yanayotua. Nyuma kunaonekana kuwa na miti mirefu yaliyomea nyuma ya ukuta mwingine.

Mtu aliyeketi kwa kitanda kilichotengenezwa na mbao. Anaonekana kuwa amevamiwa na ugonjwa unaohusiana na m-pox na kutokwa na vidonda kwenye mikono na miguu. Amevalia viatu vya rangi nyeupe huku na suruali fupi ya buluu. Ana mtu kando yake ambaye anaonekana miguu pekee yake.

Jengo la kuchotea maji la Mboya Water Project , linaonekana kuwa limefunguliwa likiwa kando ya duka la M-Pesa. Watu wanaonekana wakichota maji kwa mitungi yao ya rangi ya njano, huku mmoja wao amevalia barakoa na mwingine ndani amevalia shati ya kikazi.

Muuguzi aliyevaa sare ya kikazi ya buluu anaonekana akihudumia watoto wawili mapacha waliowekwa kwenye kitotoa. Nyuma yake, mtoto mwingine mmoja anaonekana amewekwa hapo pekee yake.

Kuna jengo liliotengenezwa na mawe yenye maandishi ya kiingereza ambayo ni pulic toilet . Mwanamume anaonekana akiingia ndani na hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu. Ardhi imejaa nyasi ya rangi ya kijani huku kuna miti pembeni na ghorofa linaonekana kuwa nyuma kwa umbali.

Madawa aina ya vitamini D3 yamepakiwa kwenye pakiti tofauti tofauti na kupangwa kwa umbo wa pembe tatu, mbele yao kuna tembe inayoashiria kila dawa na haya yote yamepangwa juu ya sakafu nyororo.

Kundi la watu inaonekana imefurahia huku wameshikilia simu mikononi. Watu hawa wamevaa nguo yenye rangi nyeupe na kijani. Jua linaangaza hewani eneo hilo na watu hawa wanaonekana kuwa kwenye kundi moja.